Wanaume wawili wamevalia fulana za usalama zenye rangi ya manjano angavu wakivuka barabara iliyowekwa alama za punda milia. Mwanaume wa kushoto anaongea kwenye simu huku yule wa kulia amevaa kofia ngumu nyeupe. Picha inaonyesha mazingira ya viwanda na watu wanaofanya kazi pamoja.

Vifaru wawili wakubwa wanakula nyasi katika eneo la wazi lenye mandhari ya mji kwa mbali. Jua linazama likitoa mwanga wa dhahabu na vifuli vilivyotawanyika angani. Mawingu yametawanyika juu ya anga na baadhi ya miti inaonekana kwenye upeo wa macho. Vifaru wanaonekana wakiwa wametulia wakifurahia mlo wao.

Maabara ya kisayansi imejaa wanasayansi wakiwa wamevaa makoti meupe ya maabara wakifanya majaribio mbalimbali. Mwanamke amesimama upande wa kushoto akishika vifaa vya glasi karibu na sinki. Mwanamme amesimama upande wa kulia akishika chupa ndefu ya glasi. Maabara inaonekana kuwa na vifaa kamili na inaangazia shughuli za utafiti.

Mandhari ina rundo kubwa la takataka na uchafu uliotawanyika kwenye ardhi. Kila aina ya taka ikiwemo mifuko ya pastiki yenye rangi mbalimbali nguo cha kavu na mabaki ya chakula imejikusanya. Kwa nyuma kuna ukuta wa matofali na mimea michache iliyokauka, udongo unaonekana kuwa mweusi na usiozaa.